Mti uliyosimama kando ya bahari unaotingishwa na upepo mwanana wa pwani ukiakisi maandhari tulivu na uzuri wa maumbile ambayo huleta utulivu wa moyo na fikra na mtafakari wa mazingira.

Kwenye ufukwe tulivu, meza ya mbao iliyoegeshwa kando ya mti uletao kivuli, imepambwa kwa maganda ya bahari yaliochaguliwa kwa uangalifu, chini yake kukiwa na tairi ya gari na mtu aliyesimama kwa utulivu akitazama mandhari hio ya kipekee kana kwamba akitafakari uzuri wa maumbile na safari ya kila ganda lililoko mezani.

Daraja la mbao lililosimama katikati ya msitu wenye miti yenye kijani kibichi. Linaonekana kama njia ya asili linalowaunganisha watembezi. Mazingira yake yakiwa ya utulivu huku vuguvugu la upepo likicheza taratibu juu ya majani.